Hawa ni wanariadha ambao wanakimbilia nchi yao ya Kenya, wamebeba viatu vyao kwa ishara ya ushindi kwa furaha, tena wakipigwa picha.

Wachezaji wa timu moja ambao wamevalia nguo zao za rangi ya manjano, wanapiga makofi wakishangilia. Pia kando ya uwanja, kuna mashabiki ambao wameketi kwenye viti.

Mashabiki wamekaa kando ya uwanja. Mashabiki hawa wamevalia nguo ambazo zinakaribia kufanana. Pia kuna wale ambao wameshikilia bendera la Kenya. Wamebeba mikono juu huku wakipeperusha bendera.

Mashabiki wa timu wanaonekana kuwa na furaha sana. Wamebeba bendera ndogo ndogo wakizipeperusha juu, huku wamevalia nguo zinazofanana na zenye maandishi ya Kenya. Pia wamebeba mikono juu, huku wengine wamevaa kofia na kucheka.

Watu wengi wamekalia kwenye viti huku wamebeba karatasi kwa mkono. Mmoja amebeba karatasi kwa mkono na mtoto pia. Kando yao, kuna mhuduma ambaye amevalia sare za huduma akiwaongelesha.

Wachezaji wa timu moja wamekusanyika pamoja na kushikana huku wakinong'oneza jambo. Nyuma yao, kuna pahali pa washabiki kukaa, na kuna viti vingi sana ambavyo havijakaliwa.

Mashabiki wa timu ya Tuskers wamefurahia, huku wengine wanapiga filimbi, na wengine wanacheka. Wamevalia nguo zinazofanana, huku wakirusha mikono juu.

Hapa ni kwenye ofisi la huduma na kuna wafanyikazi ambao wamekalia viti mbele ya meza huku wakiwa na kompyuta zao ambazo wanaziangalia huku wakizifinya.

Hapa kwenye benki kuna watu ambao wanangoja kuhudumiwa, watu hao wamekaa kwenye viti wakingoja kusaidiwa, tena kuna watu ambao wanahudumiwa na wahudumu ambao wako hapo. Wahudumu hao ni wengi ilikusaidia kwa haraka.

Wanaume wanacheza mchezo wa kuruka, kuna watu kando wa uwanja ambao wanaangalia jinsi anavyoruka. Hakuna mashabiki walioketi kando wa uwanja huu.

Watu wengi wamekaa kwenye viti vilivyopangwa. Mbele yao, kuna mmoja ambaye amesimama akiwa ana, anawaongelesha. Kuna wale ambao wamevaa nguo zinazofanana.

Timu mbili za mpira zilizovalia nguo tofauti zinacheza kwenye uwanja. Kuna mashabiki wengi sana wamekusanyika kando ya uwanja wakishabikia timu hizi.

Watu wengi ambao wamevalia barakoa, wamesimama kwenye line refu. Mbele yao kuna dirisha, pahali ambapo wanaongea na mtu. Kwenye ukuta, kuna televisheni ambayo imeekwa juu na imefungwa haionyeshi.

Mashabiki wamekusanyika pamoja huku wakiwa na furaha na wengine wakitabasamu. Mmoja wa mashabiki amejifunga bendera ya Kenya huku wengine wamevalia kofia.

Aliyekuwa rais wa jamhuri ya Kenya wa kitambo anaapishwa huku amebeba bibilia. Kando yake kuna majaji wawili wakuu, wakiwa wamevalia nguo zao rasmi za kazi. Kando ya rais pia, kuna bibiye ambaye amevalia nguo nyeupe.

Mwanamke anatoa hotuba akitumia maikrofoni kwa televisheni. Nyuma yake kuna bendera ya kenya. Mbele yake pia kuna chupa nyingi na glasi ya maji.

Hawa ni mashabiki wa timu ya mpira ya Gor Mahia. Wamekutana uwanjani kushabikia timu yao inapocheza. Wamevaa mavazi ya kijani kibichi wakifurahia tena na kuruka wakishabikia timu hiyo ikicheza na kushinda.

Watu wamevalia sare za ofisi zinazofanana. Pia kuna yule ambaye ameketi na mbele yake, kuna kompyuta anayoifinya polepole. Mbele yake, pia kuna wengine ambao wamevalia sare zinazofanana, huku wanaongea wakitabasamu.

Mfanyikazi aliyevalia barakoa na sare lake la kazi la huduma ameketi mbele ya kompyuta. Pia mbele yake kuna kiti ambayo mwenye anataka kuhudumiwa anaweza kalia. Kando yake kuna mashine zingine za teknolojia ya kisasa.

Wanasiasa wamekusanyika pamoja wakiwa wamevalia nguo yenye rangi nyekundu, na kofia yenye rangi nyekundu. Wawili wanaongea wakitumia ishara za mkono huku mmoja anaskiza.

Hapa ni kwenye ofisi za huduma, kwenye ofisi hii kuna msichana ambaye ameketi akiwa amevalia sare za kazi. Mbele yake, kuna watu wawili, mwanaume na mwanamke ambaye wanamwongelesha huku wakiangalia na kutabasamu.

Msichana aliyevalia sare la kazi la huduma anafinya kompyuta huku watu wengine wakisimama kando yake na wengine wameketi mbele yake wakimwangalia. Kwenye ukuta kuna maandishi yenye neno Huduma Centre.

Hili ni ofisi la huduma la wananchi linaloitwa huduma centre. Kuna watu wawili wanaoonekana kunakili vitu kwenye kitabu. Mbele yao kuna kompyuta mingi zilizopangwa kwenye laini na viti pia.

Kuna watu wengi kwenye ofisi za Huduma, kuna wale ambao wamekalia viti na wengine wamesimama, pia kuna wale wa Huduma ambao wamevalia sare zinazofanana.

Mashabiki wako kando ya uwanja. Baadhi ya mashabiki hao wamebeba bendera ya Kenya, na wengine wamevalia shati nyekundu ambalo limeandikwa Kenya. Wengine pia wamevalia tu nguo zao za kawaida na kofia.

Watu wengi wamekaa kwenye uwanja wa kuona mpira. Wanawezakuwa ni mashabiki ambao wanangoja kuona timu yao ikicheza. Kuna wamama na pia kuna akina baba.

Wachezaji wa timu ya Kenya, wamepanga line . Kwenye line wamesimama imara, wakingoja kuingia kwenye uwanja. Pia nyuma yao, kuna maandishi makubwa yenye jina Kenya na kuna bendera pia inayoonyeshwa.

Aliyekuwa rais wa Jamhuri wa Kenya wa nne, amebeba Bibilia huku akiongea kwa kipasa sauti, bibiye naye ako kando yake akimwangalia na miwani yake. Kando yake pia kuna jaji mkuu aliyevalia nguo rasmi ya jaji.

Mashabiki wengi sana wamejaza uwanja. Nyuma ya mashabiki, kuna jina la uwanja huu ambao ni Nyayo Stadium. Watu hawa wamevalia nguo tofauti tofauti na yenye colour na rangi tofauti.

Watu wanacheza mpira kwenye uwanja, watu hawa ni timu mbili tofauti, moja ikiwa imevalia nguo nyeupe na ingine nguo nyekundu, wanacheza kwa uwanja na nyuma yao kuna maandishi yanayosema -polisi ako stadium .

Wachezaji wawili wanang'ang'ania mpira. Wachezaji hawa wamevalia sare ambazo hazifanani. Pia kando ya uwanja kuna mashabiki wachache ambao wamekalia kwenye viti.

Mfanyikazi aliyevalia sare ambayo imeandikwa huduma Kenya, anasaidiana kuchukua kidole cha mtu. Anayechukua kidole chake ni mwanamke aliyevalia kofia ya rangi nyekundu.

Aliyekuwa rais wa kitambo amesimama akiwa amevalia suti, akiongea na majaji wa korti la juu. Majaji hawa wamevalia sare zao za kazi. Pia nyuma yao kuna watu wengi ambao wanaongea.

Mashabiki wengi sana wamekutana katika uwanja wa kucheza walipoenda kushabikia timu yao ikicheza. Mashabiki hawa wamevaa vazi ambalo linafanana sana na limeandikwa jina la timu waliloenda kushabikia.

Hawa ni wanariadha na wanashindana kwenye mbio. Wanariadha hawa wamevalia nguo, na mbele yao imeandikwa nchi ambayo kila mmoja anatoka. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wameketi na tena wanawashangilia.

Kuna watu wengi ambao wamekalia kwenye viti ofisini huku mbele yao kuna kompyuta na vifaa vingine. Kwenye ukuta kuna maandishi ya huduma Kenya. Watu hao wote, wamevalia barakoa.

Wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa wanacheza . Kuna wengine wamevalia nguo ya buluu huku wengine wamevalia kijani kibichi. Pia, kuna washabiki ambao wamekaa wakishabikia kando ya uwanja.

Mashabiki wakiwa wamefurahia na kurusha mikono kwenye hewa. Wamevalia nguo nyekundu huku wakicheza na kurukaruka. Kuna wale pia ambao wamebeba bendera ya Kenya.

Rais, aliyechaguliwa kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, anaapishwa. Amepewa Biblia huku akiambiwa kile ambacho anafaa kukisema na jaji mkuu.

Watu wengi wamesimama kwenye line wakipigwa picha. Kati ya watu hawa, kuna wanne ambao wamevalia nguo rasmi ya jaji. Pia wanaume wamevalia suti, huku wanawake wakivalia gauni. Nyuma yao kuna majumba marefu sana.

Wanachama cha ODM wamesimama wakipeana hotuba. Mmoja wao anaongea kwenye kipaza sauti, huku wengine wamesimama nyuma yake na wamevalia kofia zinazofanana na zimeandikwa ODM.

Mchezaji ameanguka kwenye mchanga. Kuna mchanga unaojipeperusha juu. Pia, kando ya uwanja kuna viti vingi vilivyopangwa kulingana na rangi yao, huku hakuna watu waliokalia. Kuna watu wachache kwenye uwanja pia wanaoangalia mwanariadha huyu.

Watu waliovalia suti wako kwenye ofisi na tena wanaongea, kuna wale ambao wameketi mbele yao. kwenye ukuta, kuna maandishi ya jina huduma Kenya. Watu hawa wanaongea huku kati yao kuna wale ambao wamevalia sare zinazofanana.

Mashabiki wengi wamekalia kwenye uwanja, na wanashabikia timu yao inapocheza. Kuna wengine ambao wamebeba tarubeta na wanazipiga. Wengine wameketi huku wengine wamesimama na kurusha mikono juu ya hewa.

Timu mbili zinacheza mpira, moja ikiwa imevalia nguo ya manjano, ingine ikivalia nguo ya rangi nyekundu na nyeusi. Timu hizi mbili zinacheza mpira wa mguu huku mashabiki wamejaza kando ya uwanja na kushabikia.

Hili ni jengo la huduma Kenya. Mbele ya jengo hilo, kuna watu ambao wanatembea, huku wengine wanaongea na kutabasamu. Pia kuna mwanasheria, ambayo amevalia sare za kazi.

Kuna mporomoko wa udongo na kuna mtaro ambao umetengenezwa kutokana na mporomoko huo. Kuna maji machafu yanayoteremka. Kwa umbali kidogo, kuna majumba marefu ya ghorofa ambayo yamejengwa.

Watu wawili wameketi. Ni mwanamke na mwanamme, waliovalia sare za kazi za huduma. Mbele yao kuna kompyuta na pameandikwa, cheti ya kuzaliwa na ya kifo.

Kuna watu wamevalia nguo zilizofanana zenye tunaweza sema ni nguo zao rasmi za kazi. Pia, ukuta kuna mchoro wenye maandishi wa Huduma Kenya na pia information desk . Hapo mbele, kuna msichana aliyeketi kwa kiti huku wengine wamesimama.

Mwanamke anapeana hotuba. Mwanamke huyu amevalia miwani, huku akiongea kwa kipaza sauti. Pia amevalia kitenge, ambalo ni vazi la kinyumbani.

Timu imeshinda kwenye mpira, wamebeba kikombe chao walichokishinda, pia wako na medali kwenye shingo yao, kuna mtoto pia amebeba mpira akifurahia kwa shangwe.

Watu wamekusanyika wengi sana wakingoja kuhudumiwa na wahudumu wa serikali. Baadhi ya watu hawa wamevaa barakoa, na hawa wa huduma ambao wamevalia nguo rasmi ya kazi wakitumia kompyuta.

Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya akiwa na jaji mkuu. Rais anaonyesha jaji saa lake lililo kwenye mkono huku wakicheka na kutabasamu.

Watu wengi wamekusanyika kwenye uwanja wa Nyayo, huku wakingoja kushabikia timu yao ikicheza mpira wa miguu. Watu hawa wengi wao wamevalia shati la colour nyekundu.

Rais wa tano wa jamhuri ya Kenya anasalimia majaji, huku wakicheka. Majaji hawa wamevaa nguo zao rasmi za majaji. Rais amevalia koti lake, huku akiwasalimia mmoja kwa mmoja akitabasamu.

Huduma Center ni mahali ambapo waajiriwa wa serikali wanahudumia wananchi, ili kuwapa huduma za kiserikali, hapa mwananchi yeyote anaweza fika na kusaidiwa kufanya kila ambacho anataka.

Wanafunzi ama watoto wanacheza mpira. Wanafunzi hawa wamevalia sare zinazofanana, pia wana umri na urefu ulioshindana. Kuna watu ambao wamesimama kando ya uwanja wakiangalia watoto hawa.

Mashabiki wamekutana uwanjani kushabikia timu yao. Wamevaa vazi lililochorwa bendera ya Kenya na pia kuna wale ambao wamebeba bendera zenyewe wakishabikia wachezaji hao.

Wanachama wa ODM wamesimama kutoa hotuba. Kuna mmoja wao ambaye anaongea, huku wengine wamesimama tu nyuma yake wakimngonja amalize. Aliyekuwa anaongea anatumia vipaza sauti vingi kutoka kwenye vyombo vya habari mbalimbali.

Rais amebeba bibilia kwa ishara ya kuapishwa. Kando yake kuna mkewe ambaye amesimama tu kumwangalia. Rais anaongea akitumia kipaza sauti.

Jaji mkuu anatoa hotuba. Jaji huyu amevaa miwani na tena nyuma yake kuna watu waliosimama. Anaongea kwa vipaza sauti vingi vilivyowekwa mbele yake.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya. Wawili wao wamejichora uso bendera ya Kenya na tena nguo ambazo wamevalia, zimeandikwa Kenya mbele zao. Mmoja wao amevalia kofia na miwani.

Wanachama cha PNU wanasherehekea, kuna Raila Odinga ambaye amebeba kipaza sauti akiongea huku wengine wakicheka na kubeba glasi zao zilizo na vinywaji ndani, pia kando yao kuna keki yenye rangi ya buluu na nyeupe kando yao.

Watu wengi wamekusanyika pamoja. Kati yao kuna yule ambaye amebeba cheti, inayosema Al-azizia FC. Hiyo ni timu ambayo wanashabikia. Wako na furaha, huku wengine wanaruka wakicheka.

Mchezo wa mpira wa kandanda unaendelea kati ya timu mbili ,timu hizi mbili zimevalia sare ambazo hazifanani. Kando ya uwanja kuna mashabiki wengi sana wameketi na tena wanashabikia timu hizi.

Mtu anaapishwa akiwa amebeba bibilia kwa mkono wake wa kulia. Anaongea kutumia kipaza sauti, na nyuma yake kuna bendera mbili ya Kenya zinazopeperuka.

Hili ni cheti cha kuzaliwa. Cheti hili lina jina, hospitali, pahali mtu alizaliwa na pahali ambapo anatoka. Cheti pia lina jina ya mtu aliyezalishwa na siku yenye cheti hili ilipeanwa.

Wachezaji wa timu moja ya mpira, wamekusanyika kwa uwanja, huku wamevalia nguo zinazofanana. Pia, kando ya uwanja, kuna mashabiki ambao wameketi.

Jaji mkuu amebeba bibilia huku akiongea kwenye kipaza sauti. Pia amevalia nguo rasmi ya jaji. Nyuma yake kuna bendera mbili za taifa la Kenya.

Watu wamekaa kwenye viti Huduma center wakingoja kuhudumiwa. Pia kuna wale wahudumu ambao wamekaa mbele ya kompyuta zao wakihudumia wakenya hao.

Watu wengi wameketi kwenye viti ambavyo vimepangwa kwa laini, watu hawa wamebeba vijikaratasi kwa mkono, pia wengine wamesimama huku wakingoja kuhudumiwa.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wamejaza uwanja. Wamevalia nguo yenye kijani kibichi huku wanashangilia. Nguo zao zina majina nyuma yao.

Aliyekuwa jaji mkuu, na aliyekuwa rais wanaongea. Jaji amevalia nguo zake rasmi, huku rais wa kitambo amevalia suti. Wanaongea wakiangaliana.

Mashabiki wakiwa wamekusanyika pamoja. Kuna wengine wanachukua picha kwa kutumia simu zao za mkono. Wengine nao wanapiga makofi, wengine wakishangilia kwa kufungua mdomo.

Watu wanaoshabikia chama wameketi pamoja. Wamevalia kofia zilizoandikwa tuko pamoja na yenye rangi nyekundu. Pia kuna mmama ambaye anaongea akitumia ishara za mkono.

Kuna watu wanne na wamevalia barakoa. Kwenye ukuta, kuna maneno yameandikwa kuwa huduma care. Kuna watu waliokaa na mbele yao wana kompyuta wanayofinya na tena kuna mtu amesimama mbele ya mmoja wao kuhudumiwa.

Wafanyikazi wawili wameketi, huku mbele yao wako na kompyuta wanayoangalia. Kila mmoja wao ako na kompyuta yake, na pia kuna viti vingine kando yao, ambavyo havina watu.

Watu wengi wamejazana kwenye afisi za huduma. Kuna wafanyikazi ambao wamevalia sare zao za kazi, huku wanafanya kazi kwenye kompyuta zao. Pia, kuna wale ambao wamevalia tu suti, na wanangoja kuhudumiwa.

Mashabiki wa mpira wako uwanjani kushabikia wachezaji wao wanaowapenda. Wakati wa kucheza mashabiki hukusanyika pamoja na kushabikia timu yao ambayo wanayoipenda.

Wachezaji wako uwanjani wakifanya mazoezi ili wakitarajia mchezo wao mkubwa ambapo watakuwa wakishabikiwa na shabiki wao watakaokuwa wamevaa vazi lilioandikwa majina zao.

Hapa ni kwenye ofisi la Huduma Center. Kuna watu wawili ambao wamevalia nguo rasmi ya Huduma Center, tena, kuna mtu ambaye anatumia kompyuta yake kusaidia watu. Kando yake kuna kompyuta ambayo haitumiki.

Watu waliovaa sare zilizoandikwa huduma Kenya, wameketi wakiwa wamevalia barakoa. Mbele yao kuna watu wengine pia, walio na bahasha na ambao wanawaongelesha.

Mfanyikazi wa Huduma Kenya, amevalia sare zake huku ameketi na mbele yake kukiwa na kompyuta. Pia, kuna wanaume wanne ambao wameketi wakiwa wanaongea na yeye.

Huyu ni rais wa Kenya wa nne. Amevalia suti na tena anatabasamu huku akitembea na watu. Nyuma yake kuna mlinzi aliyevalia nguo ya polisi.

Watu wengi wamekalia kwenye viti ndani ya ofisi za Huduma. Kuna mwanasheria ambaye amebeba bunduki anatembea kati yao, tena kuna ofisi zimefunguliwa na watu wanaongea kwa ndirisha.

Watu wanatazama kompyuta, kuna mmoja anayetumia kompyuta hilo na mwingine akilitazama tu akiwa amekaa kando ya mwenye anaitumia.

Kuna wachezaji wa mpira wa kandanda. Kuna mchezaji maarufu Victor Wanyama anayecheza mpira huku anachenga wenzake wa timu ingine. Kando na uwanja, kuna mashabiki wengi sana walioketi.

Watu watano wamesimama kupigwa picha. Kati yao ni rais na naibu wake, na pia wengine ni ma judge . Wawili wao wamevaa sare za judge , huku nyuma yao kuna bendera mbili ya Kenya, na moja ya ikulu.

Timu mbili zinacheza mpira wa kandanda, timu hizi mbili zimevalia sare ambazo hazifanani. Kando ya uwanja kuna mashabiki wengi sana ambao wamesimama wakishangilia.

Mashabiki wa mpira wakiwa wamejaa uwanjani. Wamevaa nguo zinazofanana na ambazo zimeandikwa majina ya timu yao. Wako na furaha sana huku wanarukaruka.

Hili ni ofisi la Huduma Centre, pahali ambapo watu wanahudumiwa. Kuna wafanyikazi ambao wamevalia sare zao za kazi, huku pia kuna vitu kama kompyuta zinazotumiwa.

Rais wa jamhuri ya Kenya, amevalia nguo ya mchezo ya Kenya huku akishabikia timu ya Kenya. Wameketi pia na kando yake Raila Odinga na mashabiki wengi nyuma yao.

Mwanariadha ambaye anaitwa Kipchirchir, ambaye jina lake limeandikwa mbele ya shati lake, anakimbia huku watu wamekaa kando ya uwanja wakimwangalia.

Hili ni ofisi la huduma. Kwenye ofisi hili, kuna watu ambao wameketi mbele ya kompyuta zao huku wakiziangalia. Pia watu hawa, baadhi yao wamevalia sare zao za kazi zinazo majina. Kuna viti vingi vilivyopangwa kwenye laini.

Mashabiki wa timu ya Kenya wamekusanyika kando na uwanja. Mashabiki hawa, wamevalia nguo ambazo zinafanana wengi wao. Pia wengine wanarukaruka kwa furaha wakicheka, huku wengine wakijiongelesha.

Kuna watu ambao wamevalia nguo rasmi za jaji, na pia kuna wale ambao wamevalia suti. Waliovalia suti wanasalimiana kwa mkono huku majaji wanatabasamu. Pia nyuma yao kuna polisi aliyevalia nguo rasmi ya polisi.

Mashabiki wamekusanyika pamoja. Kuna mmoja ambaye amejifunga bendera ya Kenya. Wengine wanapiga makofi huku wengine wakicheka, kuonekana kuwa wana furaha.

Kuna watu wamevalia nguo rasmi za kazi. Nyuma yao kwa ukuta pameandikwa huduma Kenya. Kwa ukuta na juu pia kuna televisheni iliyoashwa na tena inaonyesha nambari ya simu.

Wachezaji wa mpira wako kwenye uwanja na wameshikana mikono. Kando yao kuna mashabiki wengi sana ambao wamekalia kando ya uwanja wakiwaangalia, wachezaji hawa wamevalia nguo zinazofanana.

Wachezaji wa timu moja ya mpira, wamevalia nguo ya rangi ya blue . Wanashikana huku wakicheka kwa furaha sana. Mmoja anashika mwenzake kichwa.

Huu ni mkutano wa wanasiasa . Wanasiasa hukutana wakati wowote haswa wanakutana wakitangaza ama wakigombea viti tofauti tofauti na wakitafuta kura.

Kwenye huu uwanja wa kuchezea mpira, kuna timu mbili ambazo zinacheza na zimevalia nguo tofauti tofauti. Kando ya uwanja pia kuna mashabiki ambao wameketi wakishabikia timu hizi.

Mashabiki wa timu ya Gor mahia wamekusanyika huku wamevalia nguo ya rangi ya manjano. Mashabiki hawa wengine wamepanda gari huku wengine wanakimbia kando ya gari hilo, ni wengi sana na wanarukaruka kwa furaha.

Huu ni mchezo wa mpira wa mkono wa wanawake. Wanawake hawa wamevalia nguo tofauti na pia kando wa uwanja kuna mashabiki ambao wameketi kwenye viti wakiwashabikia.

Mwanachama mkuu wa Wiper anatoa hotuba. Nyuma yake, kuna watu wengi waliovalia kofia na nguo ya rangi ya buluu pia kuna mmoja aliyevalia barakoa.

Watu wengi wamekusanyika kusalimia rais wa Kenya. Watu wawa ni wamama na wababa na watoto pia. Wamebeba bendera juu, na wanamsalimia wakitabasamu.

Majaji watatu wamesimama wakitabasamu wakipigwa picha. Wamevalia sare zao za kijaji huku wamebeba barakoa zao kwa mkono.